Kuna mwanaume aliyevalia miwani, shati la mikono mirefu na glavu nyeupe. Kuna mwanamke aliyevalia shati nyekundu kofia nyekundu skati nyeusi.

Hii ni barabara, na inaonekana inaelekea kwenye lango kuu la jengo. Kuna ukuta wa rangi nyeupe uliozingira jengo hilo, jengo lenyewe linakaa la rangi nyeupe. Nyuma yake kuna misitu.

Kuna stakabadhi na upande wa juu wa stakabadhi hii umeandikwa; Certificate Of Birth , hii ina maana ya kwamba hii ni stakabadhi au cheti cha kuzaliwa.

Hili ni jengo, ambalo lina mahusiano kuwa ni jengo la kufanyia ibada. Kuna lango kuu kabla kulifikia jengo hili, nje ya lango hilo kuu, kuna gari limeegeshwa aina ya teksi lenye rangi nyeupe. Juu ya jengo hilo kuna maandishi, nayo ni haya, "NEW DWARIKADHAM TEMPLE".

Hili ni bango ambalo aghalabu hubandikwa mahali palipo na msikiti. Juu yake kuna maneno yaliyoandikwa kwa Kiarabu. Chini yake inasomeka Masjid Sheikh Ibrahim Omar Bagsheid.

Hili ni jengo la msikiti. Mbele ya jengo hili karibu na mlango kuna gari nyeusi, mbele ya gari hiyo kunaonekana kuna watu wengine wakiwa wamesimama na mwengine anatembea.

Kuna wachezaji mpira wanatengeneza duara. Wengi wao wamevalia jezi zenye shati ya rangi ya manjano, kaptura ya rangi nyeusi iliyo na mistari ya rangi ya manjano. Mmoja wao ana jezi ya shati rangi ya zambarau na kaptura rangi nyeusi.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna dau lililo na rangi nyeupe na msitari wa rangi ya samawati. Nyuma yake kuna bango la rangi nyeusi lililoandikwa maneno kwa rangi nyeupe. Nyuma yake kuna mti wa mnazi na misitu.

Kuna umati mkubwa wa waumini ya dini ya kisilamu wamevalia kofia za walahi na kanzu, juu yake kuna vitambaa vinaonekana vimekatwakatwa vimeshikamanishwa na kamba na vinang'inia.

Kuna kioo cha gari upande wa mkono wa kuume katikati kuna barabara huku upande wa kushoto kunaonekana kuna kabati zilizotengenezwa kwa vijiti vyembamba, upande wa nyuma ya kabati kuna miti.

Kuna ukuta wa rangi nyeupe. Ndani yake kuna makaburi. Mbele kidogo kuna kijumba ambacho kina paa la makuti na juu yake kuna msalaba. Hii inamaanisha kuwa huenda sehemu hii ni makaburi ya halaiki.

Hili ni gari moshi la kisasa ambalo lina chapa ya bendera rasmi ya nchi ya Kenya. Nyuma yake limebeba makontena.

Mama mwenye ngozi za nyeupe amevalia buibui. Ameshikilia kipaza sauti na upande wake wa kushoto kuna bango lenye rangi nyekundu limeandikwa maneno kwa lugha ya kiarabu.

Kuna wachezaji waliovalia jezi za mpira. Mmoja wao anaonekana mwenye furaha na mikono yake yote miwili ameiweka mbele mbele, huku mdomo wake ukiwa una mviringo.

Kuna bango lililo na maandishi ya rangi nyeupe yanasomeka hivi National Museum Of Kenya Kongo Mosque. This is a gazetted historical site protected by the NMHA of 2006 Of The Laws Of Kenya.

Kuna nyumba lenye paa la makuti. Chini ya nyumba hiyo, kuna mwanamke anaonekana ameketi kitini. Mbele ya nyumba kuna miti ya minazi na mbele yake kuna bahari.

Kuna bahari, na juu yake kuna dau linayotumia umeme. Linaonekana likielea, abiria wamepanda, na upande wa mkono wa kushoto kuna watu watatu wanaonekana wamesimama.

Hapa ni kanisani waumini wa dini ya kikristo wamekutana Ili kufanya maombi na ibada. Wengi wao wamevalia mavazi meupe. Wanaonekana wakiwa katika hekaheka za uimbaji.

Kuna nyasi mbele ya nyasi kunaonekana kuna ufuo wa bahari, mbele yake kuna bahari iliyotulia isio kuwa na mawimbi, anga linaonekana lenye rangi ya samawati na mawingu meupe.

Kuna mjengo ulio na maandishi sehemu yake ya juu nayo yanasomeka hivi Masjid Al Sufar. Nje ya mjengo huo kuna mwanaume aliyevalia kazu na kofia ya walai kuashiria kwamba yeye ni mhumini wa dini ya Kiislamu.

Kuna jengo lenye rangi nyeupe. Upande wa juu lina mistari ya rangi ya kijani kibichi. Upande huu wa kuingilia ndani ya jengo hilo chini yake kumepakwa rangi ya kijani kibichi. Juu kabisa ya jengo kuna kimlingoti kidogo na juu yake kuna kipande cha mwezi.

Huu ni ufuo wa bahari. Mawimbi kwa mbali yanaonekana yakipiga na kuja upande huu wa ufukweni. Anga linaonekana kuwa jeupe, kuashiria ni tulivu.

Kuna ala za muziki, ngoma za kisasa maarufu set drums . Upande wa mkono wa kushoto kuna watoto wamesimama. Mmoja kavalia shati ya rangi ya samawati, mwingine amevalia shati jeupe.

Hili ni jengo la orofa moja na juu yake kuna mnara mweupe. Kuna maandishi yaliyoandikwa juu ya jengo hilo, Shiv Mandir. Mbele ya jengo hilo kuna magari mawili yameegeshwa. Katikati ya magari hayo kuna lango kuu la kuingia kwenye jengo.

Hapa ni baharini. Kuna dau lililo na paa linaonekana likielea. Nyuma yake kuna misitu. Kuna minazi na anga linaonekana lina rangi ya samawati.

Hii ni ratiba inayotoa mwongozo kwa waumini wa dini ya kiislamu. Ina maandishi upande wa juu yanayosomeka 'East Africa Dhu Alhija, mwaka 1446, Hijiri'.

Viti viwili vinaonekana vimeizingira meza. Nyuma ya meza hiyo kuna meza nyingine zinaonekana pia zimezingirwa na viti. Nyuma ya meza hizo kuna mjengo wa rangi nyeupe ulio na maandishi ya rangi nyekundu. Kando ya mjengo huo kuna bango lililoegemezwa kwa mgongo mweupe. Kando yake kuna miti.

Upande wa mkono wa kulia kuna kioo cha gari. Upande wa mkono wa kushoto kuna kabati zilizopangwa. Nyuma ya kabati hizo kuna miti aina ya mkilifi iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Hivi ni vifaa vya kielektroniki na juu ya vifaa hivi, cha kwanza kimeekwa sabuni ya kufulia. Cha pili kimeekwa lebo ya Samsung. Hii ina maana kuwa huenda kifaa hiki cha kielektroniki hutumika kufulia nguo.

Kuna dau lililoegeshwa na nyuma yake kuna nyumba iliyo na paa la makuti. Imejengwa na kuta za makuti, nyuma yake kuna msitu.

Kuna gari, aina ya Semi Trailer lililo na chapa ya Mercedes Benz. Imebeba kontena, nyuma yake kunaonekana mlingoti wa nyaya za umeme.

Hii ni sanamu iliyosimamishwa na aliyesimamiahwa anaonekana ni mzungu . Nyuma ya sanamu hii Kuna mjengo na kwenye ukuta wa mjengo huu kuna maneno yameandikwa Dr Kraff Memorial Museum. Hii ina maana kwamba sanamu hili lina kumbukumbu ya Dr Kraff.

Kuna kioo cha gari na ndani ya kioo hicho kunaonekana kuna mtu aliyejifunga mshipi wa gari. Mbele yake kunaonekana kuna pikipiki iliyoegeshwa. Nyuma ya ukuta na ndani ya ukuta huo ni msitu.

Kuna mwanaume aliyewahi kushikilia nafasi ya pili ya juu zaidi nchini Kenya, kwa jina Rigathi Gachagua. Mbele yake kuna vifaa vya kielektroniki kama vile kipakatalishi.

Kuna umati wa watu, ambao wamevalia baadhi yao kanzu na walahi, wengine wamevalia mabuibui. Hii ni ishara kwamba hawa ni waumini wa dini ya kiislamu. Juu yake kuna vitambara vilivyofungwa vinaning'inia.

Hii ni njia inayotumika na watu kutembea. Upande wa kushoto kuna ukuta ulio na mafuro mafuro kama majipu hivi. Upande wa kulia kuna ukuta ulio na mfuro na juu yake kuna paa.

Feri inayoonekana kushusha abiria kutoka ng'ambo nyingine ina rangi ya samawati imeandikwa hivi, MV Likoni.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa mkono kushoto mawimbi mazito ya bahari yanaonekana. Upande wa mkono wa kulia kuna miamba, misitu na miti aina ya mnazi pamoja na majengo.

Hii ni barabara inayotumiwa kuendesha magari upande wa mkono wa kulia kuna taa za mulika mwizi zilizoweka kwa mlingoti wa umeme waka kwa mwangaza wa rangi ya njano kando kando ya barabara kuna tuktuk zimeegeshwa.

Kuna mwanaume aliyevalia kofi, shati la rangi ya samawati na maandishi yaliyo na rangi nyeupe Anaelekea upande wa nyumba iliyoezekwa makuti, iliyo na udongo chini ni mtomo.

Kuna wachezaji wa mpira wa kikapu. Wamevalia jezi huku wameinua mikono yao juu na wengine wameshikilia kombe, ishara kuonyesha kuwa wamepata ushindi baada ya kushindana na wapinzani wao.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna ngamia aliyejilaza chini. Pembeni kuna mwanaume aliyevalia shati la rangi nyekundu. Kuna mwanaume mwengine pia ameketi karibu na mwanaume huyo aliyevalia shati jekundu. Mbele kunaonekana kuna dau linaelea baharini.

Kuna uwanja uliosheheni rangi ya kijani kibichi. Mbele ya uwanja huo, kuna nyumba iliyozingirwa na miti, ikiwa inapaa la kigae. Nyuma yake kuna nyumba iliyo na rangi nyeupe.

Mwanamme mmoja aliye maarufu sana nchini, amewahi kuhudumu kama spika wa Bunge la Seneti. Ameonekana amesimama akiwa amevalia shati jeupe, akimtazama mwanamke aliyevalia miwani, naye amevalia shati jeupe.

Upande wa mkono wa kulia, kuna mwanaume amesimama aliyevalia shati jekundu. Upande wa mkono wa kushoto kunaonekana kuna bango lenye picha inayong'ara. Mbele yake kuna wasichana waliovalia kitamaduni na kuna gari jeusi lililowazi upande wa nyuma.

Kuna mlango mweusi, na upande wa juu kuna feni inaning'inia. Upande wa mkono wa kulia, kuna muumini wa dini ya kiislamu aliyepiga magoti.

Kuna gari aina ya semi trela iliyo na nambari ya usajili KCD 425Y ina maandishi ya rangi ya samawati simpet.

Mwanamke anayetabasamu amevalia mkufu wa rangi nyeupe shingoni. Mbele yake, kuna kipaza sauti, na kuna maandishi, "Mrs. Helene Rafaela Namisi", ambalo ndilo jina lake. Anakaa kuhojiwa ili kuweza kujipatia nafasi kwenye wadhifa fulani kwenye mahakama.

Huu ni ufuo wa bahari, upande wa kushoto kunaonekana watu wamesimama, bahari i shwari. Upande wa kulia, kunaonekana mwamba mkubwa na juu ya muumba huo una miti. Mbele yake kuna mti aina ya mvinje.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna dau lililowekwa juu chini ambapo upande huo wa juu hua chini na upande wa chini hua juu. Lina rangi nyeupe na samawati. Mbele yake pia kuna dau limeegeshwa. Nyuma yake kuna nyumba za nyasi na paa za makuti.

Kuna mwanamke aliye na kiasili ya kiarabu amevalia buibui na balibabu kainua mikono yake juu kama ishara ya kunyenyekea kumwomba mwenyezi Mungu aliyejuu.

Kuna barabara ambayo watu wanaonekana wanatembea. Kuna mwanamke aliyevalia linda lenye rangi ya waridi na madoadoa meupe na mwanamume aliyevalia suruali nyeusi na kitambi, huku ameshikilia simu kwenye sikio anasikiza.

Kuna barabara, na magari aina ya tuktuk yanaonekana yakiendeshwa. Upande mwingine wa barabara kuna magari yameegeshwa. Upande wa mkono wa kushoto kuna ghorofa, zinaonekana zikiwa na rangi nyeupe, na upande wa nyuma kuna ghorofa ndefu zenye mnara.

Haya ni majiko yanayotumia umeme na gesi, yamepangwa kwenye mpangilio huu. Neno linaloonekana linasomeka ingawa limezibika nalo linasomeka hivi, Samsa.

Huu ni ufukwe wa bahari. Kuna nyumba iliyo na nguzo moja, juu ni paa la makuti, chini yake kuna vitanda ambavyo hutumiwa sana sana sehemu za fuoni.

Hili ni dau linaloelea majini. Abiria wameketi wengine wanaonekana wakiwa na asili ya kizungu. Mwanaume mmoja aliyevalia kaptula ya jeans amesimama akiwa kifua wazi shati kalifunga shingoni.

Kuna uwanja ulio na sehemu mbili. Sehemu ya rangi ya kijani kibichi, na sehemu ya rangi nyekundu iliyo na mistari meupe. Kuna sehemu ya ukumbi, ambapo mashabiki wameketi wakitazama uwanjani.

Kuna bahari, na juu ya bahari hiyo kuna feri inaelea. Nyuma ya feri kuna miti na majengo yanaonekana. Anga li shwari hakuna mawimbi kwenye bahari.

Hii ni barabara kwenye barabara kunaonekana kuna tuktuk iliyo na rangi ya samawati nyuma yake pia kuna gari. Upande wa mkono wa kulia kuna mijengo na miti ya minazi, upande wamkono wa kushoto kuna bango na kuna misitu.

Hii ni barabara ya mchanga, haijawekwa rangi. Upande wa kushoto wa barabara hii, kunaonekana kuna vijumba vidogo vidogo, vilevile kuna miti na kuna watu kwa mbali wanaonekana wamesimama.

Hawa ni mashabiki mbalimbali wanaushabikia mchezo wa mpira. Wengine wamejichora kwa rangi, wengine wamevaa kofia, wengine wanaonekana wakiwa wanatabasamu, mmoja wao anaonekana ameshikilia vuvuzela.

Kuna ukumbi na nyuma ya ukumbi kuna jengo ambalo chini yake kuna gari aina ya teksi limeegeshwa. Juu ya jengo hilo kuna nembo ya Kenya Airways huku kuna maneno yalioandikwa hapo juu, "Kenya Airways Welcomes you to Mombasa."

Kuna umati wa watu. Kuna mwanamke anaonekana amesimama. Amevalia miwani nyeusi shati jekundu lililo na chapa ya, Kenya Airways, wengine wote wakiwa wamekaa.

Huyu ni muumini wa dini ya kiislamu. Ameketi chini sakafuni, mkao wa kuonyesha anafanya maombi. Mkononi mwake ameshikilia kifaa fulani chenye shanga, ambacho sanasana hutumika na waumini wa dini hii kufanya maombi.

Haya ni maji ambayo huenda yakawa yako kwenye dimbwi, bahari au mto. Mbele yake kuna nyumba na miti, nyumba moja ina rangi nyeupe na paa la rangi ya hudhurungi.

Kuna barabara, upande wa kushoto wa barabara hii kuna watu wanaonekana wakitembea. Upande wa kulia wa barabara kuna magari mawili yameegeshwa, moja ni la rangi nyeupe na la pili ni la rangi nyeusi.

Huu ni ufuo wa bahari upande wa mkono wa kuume kuna mwamba uliyomea nyasi, upande wa mkono wa kushoto kuna mijengo na nyuma ya mijengo hiyo kuna miti ya minazi.

Upande wa mkono kushoto kuna safu zilizopangwa vitu kama vile nguo na miswaki, mbele yake kuna watu wanonekana wakitembea mmoja wao wamevalia shati jekundu, mkoba mweusi mgongoni na kaptura ya jeans .

Kuna nyumba za ghorofa, nyingine zikiwa zenye mapaa za vigae. Kuna barabara inayoonekana kuendeshwa gari. Kuna miti pia inaonekana. Anga likiwa la samawati na mawingu meupe.

Mwanaume aliyesimama ameinua mkono wake wa kuume juu. Amevalia mavazi meupe na mbele yake kuna kitubio. Juu kuna kitabu. Mbele ya kitubio kuna spika ya rangi nyeusi.

Kuna bango na kwenye bango hilo kuna picha za jengo lililo na kipande cha mwezi upande wa juu. Kisha kuna picha ya mtu maarufu saana anayefahamika kama Kipchumba Murkomen. Vile vile kuna maandishi yanayosomeka hivi happy Idd-Ul-Azha Celebration.

Umati mkubwa wa abiria unaonekana ukielekea kuabiri feri mojawapo iliyoegeshwa. Upande mwingine wa feri kunaonekana kuna magari yanashuka kutoka kwenye feri hiyo.

Kuna geti jeusi lililo nje ya nyumba. Juu ya geti hilo kuna bango jeusi lililo na maandishi meupe, yameandikwa kwa lugha ya kiingereza; The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints.

Sahemu iliyo wazi z ukuta ulio na mifuromifuro kama majipu unaonekana. Sehemu ya upande wa kushoto kuna bango lililoandikwa, "Bustani suite 34A," iliyo na mshale mweupe.

Huu ni msikiti. Upande wa juu kumepakwa rangi nyeupe na mshipi wa rangi ya kijani kibichi upande wa chini. Sehemu hii ya kuingilia imepakwa rangi nyeupe upande wa juu, na upande wa chini rangi ya kijani kibichi. Waumini wa dini ya kiislamu wanaonekana wamesimama nje na mlangoni mwa jengo hili.

Hili ni lango la njengo, ndani ya lango hili kuna wanaume watatu wamesimama. Juu ya lango hili kumeandikwa, Lamu Museum. Nje kuna mwanaume aliyevalia shati la rangi ya samawati na kaptura ya rangi nyeupe.

Huu ni ufuo wa bahari mchanga unaonekana na kwa mbali nyasi za baharini pia zinaonekana, uchafu unaotolea kutoka baharini umerundikwa mahali hapa.

Kuna gari mbili aina ya texi zinazoonekana kupita mbele ya lango la shule iliyona maneno yaliyoandikwa juu ya lango hilo yanasomeka hivi, Kenya Muslim Academy.

Mwanaume mmoja ambaye ni maarufu sana nchini Kenya aliyewaℎi kuhudumu kama 𝑟aisi wa awamu ya nne amesimama akitazamana na mwanaume mwingine aliyevalia miwani na sare rasmi za kikazi kama jaji wa mahakama za Kenya.

Hapa ni ufukweni wa bahari. Kuna mti mrefu ambao ni mnazi. Nyuma yake kuna nyasi. Mbele yake kuna mjengo unaonekana na nyuma ya mjengo huo kuna minazi.

Hii ni njia inayotumiwa na watu kutembea. Kuna waumini wa dini ya Kiislamu waliovalia kanzu na kofia za walai. Upande wa kulia na kushoto, kuna mijengo ambayo milango yake na madirisha inaonekana.

Kuna bahari iliyo tulivu, mbele yake kunaonekana kuna miti aina ya mnazi na nyumba zilizo na mapaa ya makuti. Anga linaonekana la rangi samawati na mawingu meupe yapo angani.

Kuna vijiti vilivyotengeneza ua vilivyopakwa rangi nyeupe, nyuma yake kuna bango jeusi lililo na maandishi meupe, kando yake kuna mnazi na nyumba iliyo na paa la makuti.

Hawa ni wachezaji mpira wa kikapu. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya kijivu na viatu vyeupe ameushikilia mpira, huku wengine walio na chapa ya KPA, mmoja wao akijaribu kumnyang'anya mpira.

Kuna nyumba ambayo imeezekwa paa la makuti, chini ya nyumba hiyo kuna mwanamke aliyeketi kitini, nje y nyumba hii kuna miti aina ya minazi mbele yake ni bahari.

Kuna jengo lenye rangi nyeupe, limeandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi kwa lugha ya Kiingereza, Welcome to Lamu a UNESCO World Heritage Site. Ndani ya jengo hilo, kunaonekana wanaume watatu wanaotembea.

Kuna rais aliye mamlakani wa Kenya, William Samoei Ruto, mkono wake wa kushoto uko juu ya vitabu viwili vilivyoshikiliwa na mkewe Rachael, mbele yake kuna kipaza sauti.

Hili ni bango lililobandikwa ukutani. Juu ya bango hilo, kuna mchoro wa ndege aina ya hua aliyebeba kitu kwenye mdomo wake. Chini yake kuna maandishi na maandishi hayo yanaanza hivi, Nyali Baptist Church.

Hili ni kontena, lenye maandishi ubavuni na imeandikwa hivi, MAERSK. Limeshikiliwa au kubebwa na mashine, iliyo stadi katika ubebaji wa makontena na kuyaweka mahali fulani au kwenye magari ya Semi-Trailer.

Hili ni gari la kubebea abiria, aina ya tuktuk. Lina nambari ya usajili KTWB 198V. Ni la rangi ya kijani kibichi upande wa chini na juu ni rangi ya manjano.

Hapa ni baharini, na chombo kinaonekana kikielea juu ya bahari. Kimefungwa mlingoti mmoja mrefu ulioshikamanishwa na kamba. Kuna gurudumu leusi linaning'inia. Kisha kuna mwanaume mmoja anaonekana akifungua kwenye gongo moja upande huu wa nyuma, abiria wengine wakiwa wamekaa ndani ya chombo hiki.

Hili ni jengo la kufanyia ibada la waumini wa dini ya kihindi. Kuna madhabahu, nyuma ya madhabahu kuna michoro inayoonyesha picha za wahindi na mbele madhabahu hiyo kuna kiti cheupe.

Hapa ni baharini, na hizi ni nguzo za daraja. Daraja hili likiwa limejengwa, kwa minajili ya kuwasaidia watu kuona sehemu ya mbali zaidi baharini, au kuvuka mahali hapa kuelekea ng'ambo nyingine.

Kuna meza iliyo na rangi nyeusi juu, chini yenye miguu meupe. Juu ya meza hiyo kuna vifaa vimewekwa, kisha upande wa kushoto kuna kiti kilichowekwa nguo nyeusi. Chini ya kiti hicho na meza hiyo ni sakafu iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni kilindini na yaliyo hapa ni makonteina. Makonteina haya hutumika kubeba vitu mbalimbali Kwa njia ya meli kama vile magari, nguo, nguo, vitu vya kielektroniki na kadhalika.

Kuna jengo lililo na paa la vigae juu yake. Upande wa kushoto kuna mjengo ulio na tenki juu yake, mbele kuna mti na mbele ya jengo hilo kuna wazungu na waafrika ambao wanaonekana kuelekea ndani ya nyumba hio.

Hii ni chapa ya alama ya chama cha Jubilee, kilichokuwa mamlakani kuanzia mwaka wa 2022 kurudi nyuma hadi mwaka wa 2013. Kilichoongozwa na rais, aliyekuwa mamlakani wakati huo, Uhuru Muigai Kenyatta.

Hii ni minazi. Mmoja ukiwa ni mirefu kuliko minazi mingine, miwili ikiwa na urefu wa usawa na mengine ukiwa midogo yaani michanga.

Hii ni ala ya mziki inayoitwa gitaa, ina rangi ya manjano na ina nyuzi sita kwa ajili ya uchezaji bora wa muziki na kutoa sauti mwanana.

Hii ni barabara, na kuna gari linaonekana linaendeshwa, lililo na nambari ya usajili KCT 063N. Mbele yake kuna sanamu yenye umbo la ndege, iliyo na chapa ya Tecno.

Hii ni njia inayotumika na watu kuingia kwenye maeneo fulani ya mji. Kwenye njia hii upande wa kulia, kuna mjengo ambao juu yake kuna bango ambalo limeandikwa maneno fulani yanayosomeka kwa kiingereza. Kisha kuna mtu aliyevalia mavazi meusi kwenye njia hii akiwa anatembea.

Hapa ni kanisani na hawa ni waumini pamoja na mhubiri. Waumini wamekaa wanasikiza mahubiri kutoka kwa chungaji wao anayehubiri akiwa amevalia nguo nyeupe, mkononi kashika maikrofoni.

Kuna wanaume watatu wa mbele kavalia suruali nyeusi na shati jeusi mkono wa kushoto kuna mkono unao ning'inia ambao umeshikilia mfuko wa rangi ya machungwa ndani yake kuna kitu cheupe kimebebwa. Mkono wa kulia kuna mwanaume vilevile aliyeshikilia mfuko wa rangi ya machungwa akiwa anatembea.

Hapa ni nje ya msikiti na waumini wa dini ya kiislamu wamekusanyika ili kufanya ibada zao. Wamevaa kanzu na walai. Juu ya waumini hawa, kuna nguo zilizokatwakatwa kama vitambara hivi ambavyo vinaning'inia na vinapeperushwa na upepo.

Hapa ni baharini. Bahari imetulia. Anga linaonekana tulivu. Kuna chombo kinaonekana kikielea na chombo hiki huenda kikawa ni feri. Kuna mlingoti mrefu na kumefungwa kamba kushikanisha na mlingoti huu.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa kulia ni maji ya bahari. Upande wa kushoto ni miti aina ya mnazi. Katikati ni mchanga na mimea ambayo hupatikana kwenye ufuo wa bahari.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa kulia kuna miti aina ya minazi. Upande wa kushoto kuna maji ya bahari na bahari inaonyesha kuwa tulivu. Katikati kuna mwanaume anayeonekana amesimama akiwa ameshikilia mkongojo.

Kuna meza na juu ya meza hiyo, kuna vipakatalishi. Nyuma ya meza kuna watu watatu wameketi wakiinamia kwenye meza hii. Nyuma yake kuna viti vya rangi ya samawati, na juu yake kuna vibango vilivyoandikwa Police Abstract na chengine kimeandikwa DCI.

Kuna dirisha na unapotazama kwa dirisha hilo kwa mbali kunaonekana kuna ndege imetua. Upande wa kushoto kunaonekana gari ikiwa imesimama. Karibu na ndege kunaonekana mtu anayetembea.

Kuna jengo maalum la huduma za ndege. Nje kukiwa na ukumbi, kukiwa na miti, kukiwa na nyasi chini. Na kukiwa milango kwenye jengo hilo na juu ya jengo hilo kuna maandishi ambayo yameandikwa kuashiria chapa ya jengo hilo.

Kuna feni ya rangi nyeupe na vile vile kuna meza ambayo juu ya meza hiyo kumewekwa masahani na kwenye masahani kuna matunda tofauti tofati, kuna tikiti maji na machungwa.

Huu ni uwanja wa mpira ukiwa umezungukwa na ukumbi. Wachezaji wamevaa jezi, wakiwa wamesimama uwanjani, wakishikana kwa ishara ya kuzunguka. Huku watazamaji wakiwa kwenye kumbi.

Hii ni bahari au mto, kuna dau ambalo abiria wamelipanda. Mvulana mmoja amesimama, amevalia shati jeupe na kaptura ya jeans . Mwingine amekaa akiwa amevalia kofia. Wote wakiwa kwenye dau, wakiwa wanavuka sehemu ya pili.

Kuna mjengo wenye paa la kigae. Mbele yake kuna tangi lililowekwa kwenye ukuta. Mbele ya nyumba hiyo kuna mti na mbele yake kuna watu, ambao ni waafrika na wazungu, ambao wanaonekana kuelekea kwenye jengo hilo.

Kuna meza na juu ya meza hiyo kuna vipakatilishi. Kuna wahudumu wamekaa karibu na meza hizo wakiwa wanaanglia vipakatalishi hivyo. Wawili wanawatazama ni kanakwamba wanahitaji huduma kutoka kwao, ishara ya kwamba hapa ni mahali panapotolewa huduma.

Huu ni umati wa waumini wa dini ya kislamu. Asilimia kubwa sana wamevaa kanzu nyeupe na kofia za ulai, wote wakionekana katika shughuli zao za kufanya ibaada.

Hawa ni machinga wanaofanya biashara ya uuzaji wa nguo, kuna nguo za rangi tofauti tofauti zilizoning'inishwa kwenye kibanda, kuna mwanaume mmoja aliyesimama anayeonekana kukagua nguo hizi.

Huu ni ufuo wa bahari na kwenye ufuo huu kunaonekana kuna mimea ambayo inaelea juu ya ufuo huu. Mimea yenyewe ina rangi ya kijani kibichi na juu anga linaonekana likiwa lenye mawingu meupe ishara ya kuwa hali ya anga ni tulivu na safi.

Hili ni jengo la kanisa la waumini wa Kikatholiki, na hapa ni madhabauni, na juu ya madhabahu hii kuna msalaba ambao unaning'inia kutoka juu.

Huu ni mjengo, na mjengo huu ni msikiti. Hapa ndipo mahali ambapo waumini wa dini ya kiislamu huja na kumuomba Mwenyezi Mungu. Mjengo huu una rangi nyeupe, una rangi ya hudhurungi, na umeezekwa kwa paa sehemu sehemu.

Hili ni bango ambalo limeekwa kando ya barabara, linalotoa hamasa kuhusiana na mambo fulani. Mambo ambayo yameandikwa mahali hapa ni kwamba hili ni, Rabai Cultural Landscape, kuashiria kwamba ni mambo ya kitamaduni ya Kirabai.

Huu ni ufuo wa bahari, maji, mawimbi na mawingu angani na pembezoni kuna mikoko na anga likiwa tulivu.

Hii ni barabara. Upande wa kushoto kunaonekana kukiwa kuna lango na ukuta. Upande wa kulia kuna miti yaani misitu. Kwenye barabara hii kunaonekana kuna watu ambao wanafanya ujenzi au marekebisho ya barabara.

Kuna jengo linaloonyesha kuwa ni jengo na msikiti. Mbele ya jengo hilo kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya machungwa. Nyuma ya majengo hayo mawili kuna nyaya za umeme.

Hili ni jengo na chini ya jengo hili kwenye sakafu kuna mwonekano wa mapambo ya tiles . Upande wa kulia kuna majokofu mawili, upande wa kushoto kunaonekana vyombo vya electroniki kama vile televisheni.

Huu ni uwanja wa ndege na kuna ndege kadhaa zinaonekana zimetua. Upande wa kushoto kuna gari linaonekana kwa mbali. Upande wa mwisho kabisa, kunaonekana mawingu na anga likiwa leupe kuashiria kwamba hali ni tulivu na shwari.

Huu ni mjengo uliojengwa na kuwachwa nafasi ili mtu aweze kuona kilicho ndani. Ndani yake kuna mifupa ya mnyama kuashiria mjengo huu imejengwa kwa madhumuni ya makavazi.

Hii ni ardhi ambayo inaonekana kwamba kuna wanyama wadogo wadogo kama vile wadudu, ambao wamewahi kutembea kwenye ardhi hii. Juu yake kunaonekana kuwa kuna anga ambalo ni safi kuashiria kuwa hali ya anga ni shwari na tulivu.

Kuna biashara ya nguo inaendelea. Mkono wa kushoto kuna mwanaume aliyevalia shati jeupe, suruali ya samawati hasi na viatu vya rangi ya samawati. Katikati kuna mwanaume anaonekana akikagua nguo chini ya mwavuli mwekundu, mkono wa kulia kuna nguo ambazo zinaonekana ziko katika hali ya kuuzwa.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa kushoto kwa mbali bahari inaonekana. Upande wa kulia kuna miti na mnazi. Vilevile kuna bango jeusi. Mbele ya bango hilo kuna dau limeegeshwa.

Hawa ni wanadini ya kikristo. Wamekusanyika mahali hapa ili kufanya krusedi. Kuna mhubiri anayeonekana kashika kipaza sauti ili kuhubiri, waumini wengine wakiwa kando wakimtazama na kuskiza mahubiri yake.

Hapa ni uwanjani, kuna wachezaji mpira wanacheza mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe na kiatu cha samawati ndiye aliye na mpira, huku mchezaji mwingine 𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒valia nguo nyekundu anajaribu kumpokonya mchezaji mwenye nguo nyeupe aliye na mpira.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa kushoto mawimbi na maji ya bahari. Anga linaonekana likiwa tulivu na jeupe, ardhi ikiwa na mchanga na upande wa kulia kunaonekana miti aina ya minazi pamoja na nyasi na miti mingine.

Hapa ni baharini. Feri mbili zinaelea juu ya maji. Feri hizi zikiwa na rangi ya samawati na kando ya bahari hii kuna miti. Anga likiwa jeupe kwa ishara ya kuonyesha ni anga tulivu.

Huu ni ufuo wa bahari. Mbele ya ufuo huu kuna maji ya bahari. Mawimbi yanaonekana kupiga kwa mbali. Unaposongea kuna rangi ya samawati kuashiria kwamba bahari ni utulivu na hali ni shwari.

Kuna mwavuli wa rangi ya manjano ulioandikwa Mama Miradi, Millicent Omanga. Chini ya mwavuli huo kuna binti aliyevalia mwani, nguo nyeusi, kaushikilia mwavuli, huku wengine wakiwa wamesimama na wengine wakitazamana.

Hawa ni wachezaji mpira na mmoja wao anaonekana kushikilia bango lililoandikwa Gor Mahia, kumaanisha kuwa hawa ni wachezaji kutoka timu ya Gor Mahia. Wengine wakiwa wanashangilia kutokana na hali nzuri, hasa ushindi.

Huu ni ufuo wa bahari, ndani ya bahari kuna dau linaelea karibu na ufuoni maji yaliyo na mawimbi yanaonekana kuipiga ardhi.

Huu ni ufuo wa bahari, upande wa kulia kuna bwawa la kuogelea, kuna miti aina ya minazi, na kuna nyumba zilizo na paa la makuti. Upande wa kushoto, bahari ni tulivu na madau ya kutumia umeme yameegeshwa.

Kuna miti mitatu mikubwa ambayo inaonekana. Mbele yake kuna mtu anaonekana akitembea kuenda sehemu ya baharini. Anga linaonekana tulivu, mawingu ni meupe, hivyo basi kuashiria hali ya ushwari.

Hapa ni uwanjani. Kuna wachezaji na watazamaji wakiwa kando ya uwanja amevaa jezi ya rangi ya samawati na viatu vya rangi ya samawati, huku ameshika mpira. Wachezaji wengine wamevaa jezi nyeupe, na mwingine kavalia viatu vyekundu.

Kuna jengo la ghorofa mbili, na juu ya jengo hiyo kuna bango ambalo limeandikwa kwa maneno ambayo yanasomeka, upande wa kulia kuna miti, na upande wa kushoto karibu na jengo hilo kuna nyumba yenye paa la mabati.

Kuna jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe, limeandikwa kwa maandishi ya rangi ya samawati, "Friends Church". Limezingirwa na ukuta mweupe, na chini yake rangi ya samawati.

Kuna bulldozer , kuna kokoto, kuna mabomba, kuna miti. Vifaa hivi vinaashiria kwamba kuna ujenzi unaendelea mahali hapa.

Huu ni uwanja wa ndege, na kunaonekana kuna shughuli maalum ya kuwapokea wageni. Mabanati wamevaa kitamaduni huku wakicheza ishara ya kuwapokea wageni. Nyuma kuna mkono unaonekana umeshikilia simu ukiwa unapiga picha.

Hili ni bango na limewekwa kwenye makutano. Bango hili linaashiria kwamba, upande huo ambao mtu atakuwa anaelekea, kuna bidhaa fulani ambazo zinapatikana kama vile za hoteli.

Huu ni ufuo wa bahari, upande wa kushoto bahari ni shwari na tulivu. Anga linaonekana kuwa jeupe na samawati kwa mbali. Upande wa kulia, kuna nyasi na mti. Kwenye ufuo kunaonekana kuna mlingoti.

Huu ni ufuo wa bahari, na huu ni mnazi. Na kwenye bahari, kuna jahazi ambalo linaenea juu ya maji.

Hili ni sanamu yenye umbo la kobe. Lina madoa doa ya rangi ya samawati na waridi nyeupe hasi. Imesimamishwa kwa vyuma vinne mbele na upande wa nyuma.

Kuna ufukwe baharini hapa na kuna miti aina ya minazi na mchanga ukiwa ni mweupe vile vile kukiwa na neti ya uchezaji wa voliboli.

Kuna sehemu ya ardhi ambayo imezingirwa na ua. Upande wa kushoto, ndani ya ua hili kuna nyumba ambayo imeezekwa kwa paa la makuti. Ndani ya ua hili, kuna bango ambalo linaashiria sehemu fulani inayopatikana ndani ya ua hili. Nje kuna ufukwe za bahari zinazoonekana minazi pamoja na sehemu iliyojengwa.

Hii ni meza na juu ya meza kuna mabunda tofauti tofauti. Mabunda haya ni ya vitambulisho, nayo yamefungwa kwa kutumia rubber band . Vitambulisho hivi viko tayari kwa ajili ya waliojisajili kuweza kuvipokea.

Huu ni ufuo wa bahari na kwenye ufuo huu upande wa kushoto kuna mjengo ulio na rangi nyeupe na paa la makuti, nje yake kuna miti aina ya minazi iliyozagaa mwenye ukumbi wa jengo.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna dau linalotumia umeme ambalo linaelea juu ya maji. Kuna watu ambao wamepanda, na kuna vijana wawili wamesimama, wakijaribu kupokea kitu fulani kutoka kwa mmoja wa watu waliopanda kwenye dau hili la umeme.

Hapa ni msikitini na hawa ni waumini wa dini ya Kiislamu. Mbele yao kuna jeneza ambalo hubeba maiti kuletwa kuja kuswaliwa kabla kwenda kuzikwa.

Huu ni ufuo wa bahari, upande wa kushoto kuna miti na kuna mnazi unaonekana. Upande wa kulia, ni maji ya bahari. Hakuna mawimbi, anga linaonekana kuwa shwari. Katikati watu wamesimama wengine wakiwa wanatembea.

Kuna jengo jeupe, na juu ya jengo hilo kuna ishara ya msalaba kuashiria kwamba hili ni kanisa. Nje ya jengo hilo kuna miti mirefu na mifupi, na kandokando pia.

Kuna mti wa mtende, kisha kuna maua chini yake. Mbele yake upande wa kushoto, kuna mjengo ambao huenda ukawa ni msikiti. Na kusongea mbele, kuna mti wenye majani ya kijani kibichi.

Hili ni eneo ambalo ni jangwa. Kwa umbali unapoangalia hakuonekani uwepo wa nyumba yoyote, mtu yeyote, wala mnyama. Hapa pana uwepo wa kuwa pamekuwa pakitupwa taka, yaani ni jalala.

Huu ni uwanja wa ndege. Kuna ndege kutoka kwa shirika la Kenya Airways ambayo inaonekana kutua. Kuna magari matatu ambayo yanaonekana kuizingira ndege hii, huku kukionekana wafanyikazi wakiwa wanasemezana.

Kuna daraja amabalo linapita katikatii wa mkondo wa barahari au mto upande wa kulia kunaonekana Kuna msitu na maji yanapita katikatii upande wa kushoto vilevile

Kuna mjengo ambao unakaa wa kizamani, nje kuna ukumbi. Mjengo huu hauonekani kuwa kuna watu wanaishi ndani. Hivyo basi, huenda ikawa eneo hili hutumika kama makavazi, yaani mambo ya kizamani.

Hili ni jengo la msikiti, na huu ni upande wa mbele wa kuingilia kwa msikiti huu. Mbele ya msikiti huu, kuna ukumbi, upande wa kulia kuna mnazi, upande wa kushoto kuna mnazi pia.

Kuna jumba la ghorofa na lina geti kubwa. Karibu na geti hilo kubwa lenye jumba la ghorofa kuna geti la rangi nyeusi. Nje ya jengo hili la ghorofa kunaonekana gari mbili ndogo za teksi zenye rangi nyeupe zikiwa zimeegeshwa nje.

Haya ni makao maalum kwa ajili ya maonyesho. Kunaonekana na mjengo ambao unaonekana umejengwa kwa madhumuni ya maadhimisho; hasa mambo ya kizamani. Kuna mwanaume kavalia shati la manjano na suruali ya kijivu.

Hapa ni uwanjani, na hawa ni wachezaji mpira. Wachezaji hawa wamevaa jezi za rangi nyeupe na kijani kibichi zilizo na chapa ya, "Chapa Dimba". Mmoja wao ndio ambaye amevalia mavazi ya samawati na kiatu cha rangi ya manjano.

Hili ni gari aina ya lori ambalo hubeba makontena. Na pembezoni mwa gari hili kuna kontena zikiwa zimeegeshwa.

Kuna watu wanne wanaonekana wakitembea kutoka mkono wa kulia kuelekea mkono wa kushoto. Juu yake kunaonekana kuna vyandarua vimewekwa. Mbele ya watu hao kunaonekana kuna minazi na ua uliozunguka nje ya minazi hiyo.

Sehemu ya ardhi iliyomea nyasi na mto vinaonekana kwa umbali ni kana kwamba picha hii imepigwa na mpiga picha huyo akiwa ndani ya ndege au mahali palipo juu sana.

Hii ni matwana yenye rangi ya kijani kibichi yenye namba ya usajili KAS 011W. Nyuma yake kuna jengo na vilevile kuna jengo la kituo cha kujazia mafuta ambapo juu ya jengo hilo la kituo cha kujazia mafuta kuna mnara.

Hii ni ratiba inayoonyesha mwongozo wa kufunga kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka wa 2022 au mwaka wa 1443 kwa waumini wa dini ya kislamu.

Huu ni ufuo wa bahari. Kwenye ufukwe huu kuna mwanaume amevalia shati la rangi ya samawati na kofia na kaptula nyeusi. Mkononi ameshikilia mfuko. Baharini kuna dau linaelea.

Kuna sinia, na ndani ya sinia hili kuna kaimati, bajia na samosa mama aliyekaa kwenye kiti cha rangi nyekundu anaonekana kutoa bajia kwenye karai na kuziweka kwenye sinia.

Hili ni gari aina ya basi la kubebea abiria na mizigo lenye rangi ya kijani kibichi na sasa hivi liko katika kituo cha kujazia mafuta. Mbele yake kuna gari aina ya lori.

Kuna miti ya minazi. Kisha upande wa kushoto kuna miti iliyomea kwa sehemu moja hivi. Mbele ya minazi kuna mjengo mweupe wa ghorofa. Mbele ya ghorofa hiyo kunaonekana rangi ya samawati kuashiria ni bahari. Juu ya bahari hiyo kuna dau linaelea.

Hiki ni kitabu cha kisheria. Mkono wa kushoto kina chapa ya umma na mkono wa kulia kinachapa ya kisheria. Katikati ni maandishi kwa lugha ya kiingereza yakimaanisha sheria. Vilevile, kuna picha inayoonyesha bango na maneno ya kisheria.

Huu ni ufuu wa bahari. Kwenye inchi kavu kutoka baharini, kunaonekana kuna madau yaliyoegeshwa. Dau la kwanza lina mwanaume mweusi aliyesimama kavalia shati la manjano na kaptura ya samawati. Dau la pili linawazungu ambao wameketi na nyuma yao kuna mwanaume wa kiafrika ambaye amesimama.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo la kufanyia ibada; msikiti. Kuna feni zinaonekana ziking'inia ndani ya jengo hili. Vilevile kuna waumini ambao wanaonekana wanaendesha shughuli za ibada ndani ya jengo hili. Kuna mataa pia yananing'inia.

Hii ni reli, gari moshi inapita kwenye reli hii. Pembezoni mwa reli hii kuna mhudumu wa huduma za reli, ambaye amesimama akiwa amevaa reflector .

Hiki ni kivuko cha feri. Kuna feri mbili zinaelea juu ya kivuko hiki. Feri ya kwanza ni ya rangi ya samawati na upande wa chini ina rangi nyeusi. Juu yake kuna taa inawaka. Feri nyingine juu ni ya rangi ya samawati na upande wa chini ni rangi nyeusi.

Hii ni barabara na gari linaonekana kuendeshwa kwa mwendo wa taratibu. Upande wa kulia kuna mjengo wa ghorofa uliozungukwa na ukuta. Upande wa kushoto kuna miti na milingoti ya umeme.

Kuna mkono wa mzungu ambao umeshikilia miguu ya ndege anayeangalia juu. Nyuma yake kuna miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Huu ni umati wa watu ambao wameketi. Wanaweza kuwa wanachama au wafanya kazi, au wanagenzi, au mashabiki. Wamevalia mavazi tofauti tofauti na mwingine anaonekana kashikilia mkongojo.

Hii ni sehemu mojawapo ya duka la ujumla. Sehemu hii sanasana huwa kwenye kaunta na mahali hapa panaonekana kuwepo na peremende na vyakula vinavyowafurahisha watoto.

Huu ni ufuo wa bahari. Kuna dau linalotumia umeme. Kuna mwafrika ambaye amesimama kukitazama upande huo ampige picha. Kuna wazungu ambao wanaonekana kuongea huku wakilitazama dau hili la umeme.

Kuna jengo jeupe la ghorofa mbili. Jengo hili, juu ya lango lake, kuna chapa ambayo inaashiria kampuni fulani. Upande wa kulia, kuna nyumba na nyaya za umeme. Upande wa kushoto, kuna nyumba ambayo juu yake kuna tangi jeusi.

Kuna gari aina ya lori lenye rangi ya samawati upande wa juu, na upande huu wa mbele ni nyeupe. Kuna mwanaume aliyevalia kofia pamoja na reflector na suruali ndefu na viatu vyeusi vyenye soli nyeupe. Mwanaume mwingine yuko mbele yake, na mbele ya wanaume hawa pamoja na gari hili, kunaonekana kuna mjengo na kreni.

Huu ni ufuo wa bahari. Kwenye ufuo huu kuna mwanaume amevalia shati la mikono mirefu, kofia aina ya walai, suruali ndefu. Mikononi kashika fimbo huku akiwaelekeza ngamia upande wa kulia.

Huu ni ufukwe wa bahari. Kuna nguzo iliyoezekwa paa la makuti, na chini ya paa hilo kuna vitanda viwili na meza moja. Upande wa kulia kuna paa la makuti na nguzo moja na kitanda kilicho na rangi ya samawati.

Hawa ni mabanati na wamevalia nguo za kitamaduni. Chini, samawati, katikati rangi ya kijani kibichi. Juu, wamevalia nguo nyeusi na mapambo ya shanga na mabangili mikononi.

Hii ni barabara na upande wa kuli kuna kioo cha gari. Upande wa kushoto kuna kibanda kilichojaziliwa nguo upande huu wa mbele. Nyuma yake kuna msitu. Mbele yake kuna matairi yaliyoshikanishwa na kibanda.

Ukumbi ukiwa nje ya jengo maalum linaloashiria huduma zinazotolewa mahali hapa. Kwenye ukumbi huo kuna kizingiti ambacho kina rangi ya manjano kukiwa pia na mawe.

Huu ni ufuo wa bahari na sehemu ya mbali kidogo inaonekana dau limeweza kuegeshwa. Karibu na ufuo kunaonekana kuna wanaume wawili ambao wanatembea. Kuna mchanga wa bahari na vilevile anga inaonekana kuwa safi.

Hili ni jengo la msikiti na hapa ni mahali ambapo imam husimama ili kuendesha ibada ya maombi kwenye msikiti, nao waumini hufuata wanachoelekezwa na imam.

Hili ni gari aina ya semi trailer , yenye namba ya usajili KCL 336W, lina maandishi pia kwenye upande wa mbele, synthet, gari hili liko barabarani.

Hii ni barabara na pembezoni mwa barabara kuna jengo la msikiti.

Hapa ni baharini. Kuna dau la kutumia umeme, linaonekana likielea baharini. Dau hili lina rangi nyeupe, mstari mweusi, na rangi nyekundu upande wa chini. Kando ya barabara hii kunaonekana miti aina ya mnazi na miti aina ya makonge pamoja na majengo mbalimbali.

Kuna nyumba yenye paa la vigae. Kuna ukuta na kwenye ukuta kuna bango lililoandikwa, "Shiva Temple Gombeshwar". Upande wa kulia na kushoto wa bango hili kuna tausi wa rangi ya samawati. Chini ya bango hilo kuna maua na vilevile kuna baraza.

Hapa ni baharini na mawimbi yanaonekana kupiga kwa kasi sana. Anga linaonekana kuwa jeupe, kuashiria kuwa hali ya anga ni tulivu na ni shwari.

Hapa ni baharini, na bahari inaonekana ina mawimbi tele, kando ya bahari kuna sehemu ya ardhi ambayo imejitokeza na kumea miamba.

Kuna mwanaume wa kizungu ambaye amevalia kofia nyeusi, shati jeupe la mikono mirefu, na kaptula ya samawati. Amemshikilia mbwa kwa kutumia mnyororo, wakiwa wanatembea kwenye ufukwe wa bahari.

Kuna mavazi ambayo yamening'inishwa kwenye vyuma kuashiria kwamba uenda ikawa ni duka la nguo. Mavaazi lenyewe ni makoti yanayovaliwa na suruali ya kupigwa pasi yaani suti.

Hili ni gari aina ya Semi Trailer ambalo hutumika aghalabu kubeba makontena. Hapa linaonekana kubeba gari ambalo hutumika katika utengenezaji wa barabara.

Hili ni duka la ujumla, na duka hili linaonekana kuhusika sana na mavazi. Kuna meza ambayo inaonekana imepangwa kofia, na upande wa kulia kunaonekana kuna mtu kasimama kavalia mavazi meusi. Mbele yake kuna upangaji wa viatu vimepangwa kwenye makasha.

Kuna barabara na pembeni mwa barabara hiyo kunaonekana kuna miti. Mbele ya miti hiyo kunaonekana kuna nyumba iliyo na paa la makuti huku ikiwa imezingirwa na miti.

Hili ni lango kuu la kuingia kwenye hoteli. Unapoingia kuna ukumbi, na mbele ya ukumbi huu kuna miti aina ya mnazi. Unapotupa macho mbele ya miti hii, kunaonekana kuwepo na bahari. Upande wa kulia wa ukumbi huu kuna jengo linaloashiria ndio hoteli yenyewe.

Hapa ni msikitini na hili ni lango la kuingia msikitini. Kuna muumini mmoja amesimama kwenye lango hili na walai na kanzu nyeupe. Mkononi anaonekana ameshikilia simu, akiiskizisha kwenye sikio. Jina la msikiti huu ni Masjidul Khairati.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, akiwa katikakati mkono wa kulia, kuna msaidizi wake na mkono wa kushoto kuna msaidizi wake. Vilivile, mbele yake kuna umati wa wafanyikazi au watu ambao wako tayari kuhutubiwa nae.

Huu ni ufuo wa bahari. Upande wa kulia hakuna maji, ni mchanga, upande wa kushoto ni maji ya bahari. Kuna madau matatu yanayotumia umeme na yameegeshwa kando ya ufuo huu.

Huu ni ufukwe wa bahari. Upande wa kulia kuna miti aina ya mnazi. Upande wa kushoto maji ya baharini na mawimbi. Katikati ni ardhi na mchanga wa bahari.

Hii ni ardhi ambayo haijamea nyasi. Mchanga unaonekana. Mbele yake kunaonekana kuna ujengwaji wa vibanda na sehemu ile ya mwisho kunaonekana kuna miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Kuna magari mawili ambayo aghalabu hubeba mizigo mikubwa, kama vile makontena. Gari la kwanza, juu ni la samawati na lina magurudumu meusi. Upande wa mbele kuna gari jingine ambalo, upande wake wa mbele wa kichwa ni jeupe na juu limebeba mzigo.

Hili ni gari aina ya lori. Ina rangi ya samawati na mstari mweupe. Linaonekana kuegeshwa kwenye gereji ambapo juu ya jengo hili, kuna paa na vyuma kando kando.

Huu ni mjengo, ulio wazi. Umeezekwa paa la makuti na paa hilo limezuiliwa kwa vyuma vyeupe. Ndani yake kuna viti vyeupe vilivyoegemezwa kwenye meza.